Hiki ni kituo kidogo cha umeme ambapo usambazaji wa nguvu unafanyika, ni kituo ndani ya gridi ya umeme ambayo hubadilisha na kubadili umeme kati ya viwango tofauti vya voltaji.

Hii ni ndani ya kituo kidogo cha umeme na kuna mafundi wa umeme ndani wanatazama huku na kule. Ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya umeme ambayo hufanya kama sehemu kuu ya kudhibiti na kubadilisha umeme.

Hii ni njia ya umeme ambayo ina waya nyingi ambazo zimeunganishwa na jenereta za nguvu. Jenereta hutumiwa kubadilisha nishati ya mitambo kuwa nishati ya umeme; kwa kawaida kwa kutumia rota inayozunguka ndani ya koili ya waya ili kushawishi mtiririko wa sasa.

Naweza kuona njia ya umeme inayotumika kusambaza nguvu kutoka kwa chanzo hadi kwa mtumiaji. Kituo kidogo cha umeme ni sehemu muhimu ya miundombinu ya umeme ambayo hufanya kama sehemu kuu ya udhibiti na mabadiliko ya umeme.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme ambacho ni kituo cha udhibiti na ubadilishi. Inasimamia mtiririko wa umeme kati ya mitambo ya umeme na watumiaji kuhakikisha usamabazaji wa umeme salama na wakutegemewa katika eneo.

Ninaweza kuona tukio la upandaji miti katika msitu uliotengwa ambapo wanafunzi na walimu wanashiriki kupanda miti. Mwalimu anamwelezea mwanafunzi taratibu za kupanda miti. Nyuma yao kuna wanafunzi ambao wameshikilia zana za kupanda miti kama tangi la maji. Pia kuna miti mirefu iliyo komaa na mazingira yanaonekana safi hali ya anga ni ya jua na nyasi ni mbivu na kavu.

Mahali hapa pamejaa mafuriko na majengo yanaonekana kuharibiwa. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa maliasili ni muhimu kwa kulinda mifumo, ikolojia na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za dunia. Inahusisha kuelewa, kulinda, na kusimamia maliasili ili kunufuahisha vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa hivyo tunapaswa kuhifadhi mazingira ili kuzuia majanga ya namna hii.

Naweza kuona barabara kuu yenye magari yanayotumia kwenda mahali. Usafiri wa barabara za umma, unarejelea matumizi ya huduma za pamoja za usafiri wa abiria kwenye barabara zinazoweza kufikiwa na umma na zinazotolewa kwa manufaa ya umma. Inalenga kutoka chaguzi bora na endelevu za uhamaji kwa wakaazi hasa katika maeneo ya mijini.

Hii ni barabara ya umma ambayo inaweza kufikiwa na mtu yeyote kwa wakati wowote. Magari, mabasi na malori yanaweza kutumia barabara kusafirisha watu au bidhaa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hili ni basi la kijani ambalo limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Ni usafiri wa umma ambao husaidia watu kwenda kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia kuna ada fulani unapaswa kulipa kulingana na umbali uliochukuliwa.

Naona mabasi yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yakisubiria abiria wapande, ni usafiri wa umma ambao husaidia watu kuenda kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia kuna ada fulani upaswa kulipa kulingana na umbali uliochukuliwa

Hili ni basi kubwa la kijani kibichi, ni aina ya kawaida ya usafiri wa umma, inatumika kusafirisha watu kwa umbali mrefu kwenda sehemu tofauti, inaweza kubeba abiria wengi ndani yake.

Naona mabasi mawili yameegeshwa kando ya barabara ili watu wapande. Hiii njia ya usafiri wa umma ambayo inaweza kufikiwa na mtu yeyote. Abiria wanapaswa kulipa ada fulani kulingana na umbali ambao wanasafiri wakiwa ndani ya basi.

Naona magari barabarani, barabara inatumika kama njia ya usafiri wa umma kwani inasaidia magari kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ni suluhisho la utendakazi wa hali ya juu kwa kutumia mabasi kwenye njia maalum katika maeneo ya mjini, ikitoka njia mbadala ya gharama nafuu na inayoweza kunungulika kwa mfumo nawiri.

Hii ni treni ambayo ni nyeupe na ina mistari ya njano, chungwa na pinki chini. Treni hutumika kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Inaweza tu kwenda kwenye njia za reli na sio barabarani. Watu hukata tikiti kwa ajili ya kiti ndani ya treni kabla ya kuingia ndani.

Naona magari mengi yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri abiria wapande, ni chombo cha usafiri cha uma na kinafikiwa na kila mtu. Wana njia zilizowekwa ili kuzuia mchanganyiko pia unapaswa kulipa ada fulani kulingana na umbali ambao umeenda na gari.

Hii ni barabara kuu ya umma, magari hutumia barabara hii kila siku kwenda sehemu tofauti. Kuna reli za kutenganisha barabara zinazoelekea sehemu mbalimbali. Pia kuna daraja la miguu la kuwasaidia watu kuvuka barabara kwa urahisi.

Ninaona magari ambayo yamegeshwa kando ya barabara yakisubiri watu wapande. Ni usafiri wa umma unaosafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Aina haya ya magari hua ni ya haraka na yanaweza kufikiwa na kila mtu.

Tunaona basi limeegeshwa barabarani likisubiri abiria wapande. Ni usafiri wa umma unaosaidia watu kutoka sehemu moja hadi nyinine na inaweza kufikiwa na mtu yeyote. Pia kuna nauli fulani unapaswa kulipa unapoitumia.

Naona mabasi ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa kwenye kituo cha mabasi yakisubiri abiria wapande. Hutumika kubeba watu kutoka sehemu moja hadi nyingine . Baadhi ya mabasi hayo yanahitaji abiria kuwa na tiketi ya kupanda ili wasafiri.

Tunaona basi la umeme limeegeshwa kando ya barabara likisubiri watu wapande. Ni usafiri wa umma unaosafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia kuna ada fulani ambayo unapaswa kulipa kulingana na umbali uliosafiri.

Naona basi ambalo limeegeshwa kando ya barabara likisubiri watu wapande. Ni usafiri wa umma ambao husafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia kuna ada ambayo unapaswa kulipa kulingana na umbali uliochukuliwa.

Ninaweza kuona barabara kuu ya uma ambayo ina magari yanayosafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Barabara zina reli kati yao ili kuzitenganisha kwa sababu zote zinaelekea sehemu tofauti.

Hii ni treni ambayo ina rangi tofauti. Treni inatumika kama njia ya uma ya usafiri lakini si ya kawaida sana. Treni hutumika wakati wa kusafiri umbali mrefu na hua na bei ya juu ikilinganishwa na magari ya uma. Pia wanatumia reli pekee ili wawe na njia iliyopangwa.

Naona basi jeupe ambalo lina ubao pembeni inayo onyesha njia linalopitia. Basi hili ni la usafiri wa umma, kuna watu wawili wamesimama karibu na basi na watu wengine wanatembea tu. Nyuma ya basi hilo kuna majengo marefu ambayo yanaonyesha sehemu hio ina miundo mbinu mizuri.

Hapa ni mahali ambapo watu huja na kupanda gari kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Huu ni usafiri wa uma unaojumuisha njia mbalimbali kama vile mabasi, treni, njia za chini ya ardhi na vivuko ambapo watu usafiri pamoja bila kupangwa mapema.

Naona magari ya uma yameegeshwa yakisubiri abiria wapande. Juu ya magari kuna bodi zinazoonyesha njia ambazo yanachukua. Magari haya ni usafiri wa umma unaoweza kufikiwa na mtu yeyote. Kawaida kuna ada ya kulipa kulingana na umbali ambao umekuwa kwenye gari.

Hapa ni sehemu ambayo mabasi huegesha ili abiria wapande. Ni aina ya usafiri wa umma ambao umeundwa kwa watumiaji wengi. Si kwa matumizi ya mtu binafsi na inaweza kufikiwa na mtu yeyote. Inaweza pia kujumuisha huduma za masafa marefu kama vile treni za mwendo kasi au makochi ingawa huenda hizi zisiwe za mara kwa mara au za kipekee.

Tunaona basi ambalo limeegeshwa barabarani kwa ajili ya abiria kupanda. Ni usafiri wa umma ambao hutumika kubeba watu na mizigo. Magari haya huwa na njia maalum kulingana na eneo lake.

Ninaona barabara ambayo ni mvua kidogo. Kuna magari mengi yanayo subiri taa nyekundu kwenye taa ya trafiki igeuke kijani. Pia kuna watu wanavuka barabara. Kwa nyuma kuna majengo marefu na miti mingi ya kijani kibichi.

Hili ni basi lenye rangi jeupe na kijani linalotumia umeme. Basi hili ni usafiri wa umma lakini si wa kawaida. Inazuia uchafuzi wa hewa kwa sababu haitoi moshi. Inaonekana safi sana kwa nje.

Naona basi ambalo limeegeshwa likisubiri abiria wapande. Usafari wa umma unarejelea huduma za pamoja za usafiri wa abiria zinazopatikana kwa umma kwa ujumla na zinatolewa kwa manufaa ya umma na zinaweza kufukiwa na kila mtu.

Naona mabasi yameegesha kanda ya barabara yakisubiri abiria kuingia. Ni usafiri wa umma unaoweza kufikiwa na mtu yeyote. Mabasi haya huwa yanasafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia, unapaswa kulipa ada fulani kulingana na umbali ambao umechukua na basi.

Naona mabasi mawili yapo barabarani. Mabasi haya huwa yanatumika kubeba abiria wengi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ni chombo cha usafiri cha umma hivyo mtu yeyote anaweza kuingia na kutoka. Abiria wanapaswa kulipa ada kulingana na umbali ambao wamekuwa kwenye basi.

Naona basi ambalo limeegeshwa barabarani kwa ajili ya abiria kupanda. Ni usafiri wa umma ambao hutumika kubeba watu na mizigo. Magari haya huwa na njia maalum kulingana na eneo lake. Pia zinaweza kufikiwa na mtu yoyote wakati wowote.

Naona gari la umma likisubiri abiria wapande. Ina bodi juu yake inayoonyesha njia inazopitia. Usafiri wa umma unapatikana kwa mtu yeyote. Usafiri wa umma kwa kawaida hufanya kazi kwa njia ya ratiba zisizobadilika, kutoa utabiri na urahisi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanatembea huku na huku wakifanya biashara zao wenyewe. Nje ya maduka hayo kuna gari lenye laini ya njano inayoonyesha kuwa usafiri wa umma kwa abiria. Juu ya gari hilo kuna ubao unaoonyesha njia linazopitia. Mbele ya gari hilo kuna kitoroli ya kubeba mizigo.

Naona mabasi ya umma ambayo yanasubiri abiria wapande. Mabasi huwa na njia zisizobadilika, kuna ada fulani ambayo unapaswa kulipa kulingana na umbali uliochukuliwa.

Ninaweza kuona barabara kuu ambayo magari hutumia kila siku kusafiri kwenda sehemu mbalimbali. Kuna malori mengi ambayo husafirisha bidhaa kwenda sehemu tofauti. Kando ya barabara pia kuna reli zinazotenganisha njia.

Lori jeupe ambalo linabeba takataka kuzitupa limeegeshwa kando ya jengo refu la kahawia. Inapokusanya takataka, inasaidia kuweka mazingira salama na safi na pia kuzuia uchafuzi wa udongo.

Naona watu wanapanga foleni kuchota maji kwa kutumia vyombo vikubwa vya kuweka maji. Usimamizi wa ugavi wa maji unahusisha kuhakikisha ugavi wa maji safi unaotegemewa na wa kutosha kwa matumizi mbalimbali. Huku udhibiti wa taka unazingatia ukusanyaji ,matibabu na utupaji wa taka kwa njia inayowajibika kwa mazingira.